Ninaona watu wawili wanaokimbia na mwingine anashikwa kuonyesha njia ,amefunga macho kumaanisha haoni na shati yake imeandikwa Koech na mwingine haijaandikwa.

Ninaona aina ya kitabu ambayo iko na mchoro, watoto wawili wanaruka na mwingine anazungushiwa kamba mwenye ako katikati.

Hapa kuna karatasi ambayo ina maagizo ya usafi katika shule na uboreshaji wa usafi katika mazingira ya shule.